Ndani ya benki amesimama mwanaume mbele ya dawati la muhudumu alkitoa maelezo mengi pamoja na changamoto alizokutana nazo, huku muhudumu akimsikiliza akitabasamu hatimae ampatie majawabu ya maswali yake yote.

Ndani ya baa kumejaa watu wengi wanaume kwa wanawake, wakiwa wamevalia mavazi maalum kwa ajili ya kutokea nyakati za usiku wakicheza muziki, huku wakiendelea kunywa vinywaji tofauti tofauti hasa pombe kali.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa, vimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, huku maelezo yakielezea kiasi cha ulevi uliopo ndani, pamoja na siku ambayo itaisha matumizi yake.

Watu wamejaa ndani ya baa wakiendelea kupata vinywaji, mbalimbali huku wamevalia mavazi ya usiku na kuendelea kuifurahia siku yao.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa, zikiwemo pombe kali zilizo kwenye vifungashio tofauti tofauti, huku mhudumu akiendelea kuchanganya baadhi ambavyo vimeagizwa na wateja, ambao wamefika tayari.

Vinywaji mbalimbali vinauzwa ndani ya baa zikiwemo pombe kali zilizowekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti na juu yapo maandishi yanayoelezea kiasi cha ulevi kilichopo ndani yake na muuzaji amesimama huku amevalia mavazi yake meupe tayari kuwahudumia wateja.

Wanaume na wanawake wengi wamejaa ndani ya baa, huku meza zikiwa zimesheheni vinywaji vikali vya aina tofautitofauti wakiendelea kusimuliana mambo mbalimbali, huku wakinywa na kuufurahia usiku wao.

Samani mbalimbali nzuri zinazovutia, zimepangiliwa ndani ya baa, huku mhudumu akiendelea kuvipanga vinywaji vikali kwa ajili ya wateja wake wanaokuja baadaye usiku.

Magari mengi yanauzwa dukani yakiwa kwenye muonekano mzuri na rangi zinazovutia kuwasubiria wateja wanaokuja kwa ajili ya kukodisha au wale wanaonunua moja kwa moja.

Gari nzuri ya kisasa na gharama kubwa, inauzwa mteja na mnunuzi wamesimama kando yake baada ya kufanya malipo na sasa wanakabidhiana funguo.

Kikapu kilichotengenezwa kwa rangi nzuri ya pinki inayong'aa, ambacho hutumika kwa ajili ya kuhifadhia sadaka na zaka ndani ya nyumba za ibada za kikristo, tayari kipo sokoni kinauzwa.

Kibanda kinachouza maziwa tayari kimefunguliwa, huku mwanamke aliyekuja kufuata bidhaa hii adimu sana kupatikana hasa maeneo ya mijini, amesimama dirishani akisubiria kupokea alichokiagiza.

Jokofu la kisasa lenye mlango mmoja na kadirisha kwa juu, ambako hutumiwa na wateja wanaokuja kujihudumia wenyewe, bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zikiwemo pia zile zinazotokana na maziwa, limefunguliwa na tayari mwanume ameingia na sasa anatoka akiwa ameshikilia huduma yake mkononi.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa tayari limefunguliwa na kusafishwa ili wateja waweze kufika na kujipatia huduma wanazozihitaji.

Wanaume wapenzi wa bidhaa zinazotokana na maziwa, baada ya kumaliza majukumu yao ya siku, wamerejea na kujaa dirishani ili kuweza kupata huduma hizi kwa mnunuzi aliyeko ndani, anaendelea kuwasikiliza.

Jokofu limesimamishwa njee lenye mlango mmoja, Lenye maandishi yanayo elezea kwamba ndani yake zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazo tokana na maziwa ili zipate ubaridi kwa wale watumiaji wanao zihitaji.

Jokofu limesimamishwa karibu na ukuta, lenye maandishi yanayoashiria ndani yake zinahifadhiwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, ili ziweze kupata ubaridi kwa ajili ya wateja wasiotaka kutumia za moto.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa muuzaji amesimama dirishani huku amevalia mavazi meupe, wateja wanaendelea kuja kuagiza bidhaa hiyo muhimu kwa ajili ya afya ya binadamu.

Jokofu kubwa limesimamishwa nje lenye milango miwili, maandishi yakielezea ndani zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kama vile ya ng'ombe, mbuzi na kondoo kuweza kupata ubaridi kabla haijauzwa.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka la kisasa, mhudumu akiwa amevalia sare za kazi, akiwa anamchagulia mteja bidhaa, na kumwonesha na kumpatia maelekezo ya kina kabla hajaamua kununua.

Duka dogo la mtani linalouza bídhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa kwa vile ya ngombe ya mbuzi. Muuzaji yupo ndani tayari akiendelea na usafi, akipangilia mazingira yawe safi na salama , rafiki kwaajili ya wateja wake .

Kibanda kinachouza bidhaa hadimu ya maziwa, yanayotokana na ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo, wateja wamesimama dirishani wakisubiri kupata huduma hii muhimu kwa ajili ya afya za kila siku.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa barazani, baada ya kusafishwa vizuri na sasa linasubiriwa likauke, ili kuweza kuhifadhiwa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa, zipate baridi kabla ya kuuzia watumiaji.

Duka lililopo mtaani linalouza bidhaa adimu ya maziwa, sasa limefunguliwa na wateja wameanza kuingia ili kuweza kupatiwa huduma hii muhimu kwa ajili ya afya hasa kwa watoto wanaokua.

Jokofu kubwa la kisasa limesimamishwa ndani ya chumba, likiwa na maandishi yanayoelezea bidhaa adimu ya maziwa inapatikana ndani yake na mteja anauwezo wakuja na kujihudumia mwenyewe.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, muuzaji akiwa ndani huku anaendelea kuyachuja kwa ajili ya wateja wanaokuja kununua kwa matumizi yao ya nyumbani na hata mahotelini.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, limefunguliwa tayari na mteja amesimama dirishani, akisubiri huduma aliyoiagiza kutoka kwa mhudumu.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa kwenye chumba lenye rangi nyeupe na bluu, lenye maandishi yanayoonesha ndani zinahifadhiwa bidhaa zinazotokana na maziwa, ili ziweze kupata ubaridi kabla ya kuuzia watumiaji.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali hasa zile zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, mbuzi, na hata kondoo. Huku mteja akiendelea kujihudumia, wakati muuzaji akionyesha ishara katika tangazo lililoandikwa.

Kibanda kinachouza bidhaa adimu ya maziwa, kimepambwa kwa rangi nzuri ya nyeupe na ya bluu, huku mteja amesimama dirishani akimsubiri muhudumu kuweza kumpatia kile alichomuagiza.

Mazingira ya nje ya duka la mtaani ambalo, maandishi yake yanaonyesha yanauzwa maziwa, ambayo ni muhimu kwa ajili ya ukuaji hasa kwa watoto. Wahitaji wamekaa ndani wakisubiria kuhudumiwa.

Duka linalo uza bidhaa mbalimbali zinalotokana na maziwa, muuzaji akiwa amevalia mavazi yake meupe amesimama katikati ya lango la kuingilia akiwasubiria wateja wake aweze kuwapimia kila anaye hitaji.

Kibanda kimeegeshwa maeneo ya nje maandishi yanayoelezea bidhaa mbalimbali za maziwa zinapatikana hapa kama vile: maziwa ya ngo’ombe, ya mbuzi vyote kwa ajili ya ukuaji na kupata virutubisho bora hasa kwa watoto wanaokua.

Kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng'ombe, ya mbuzi na kondoo. Muuzaji tayari amefika eneo la kazi, akiendelea na shughuli zake, huku akiwasubiria wateja.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya matumizi ya majumbani, tayari limefunguliwa huku nnje kukiwa na jokofu kubwa lenye mlango mmoja na tayari vinywaji baridi vimewekwa ndani yake.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja limesimamishwa ndani ya kona ya chumba, huku likiwa na maandishi yanayoashiria zinatunzwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ndani yake, ili kupata ubaridi kwa wale ambao hawatumii zikiwa na moto.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali hasa zinazotokana na maziwa, wateja wamesimama wakimsubiria mhudumu ambaye amevalia barakoa, akijitahidi kuwahudumia kwa haraka.

Jokofu lenye milango miwili limesimamishwa barazani, huku maandishi yakielezea vinatunzwa vinywaji vinavyotokana na maziwa ndani yake, ili kupata ubaridi kabla ya kuwauzia wahitaji.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, wateja wamefika wameketi kwenye meza ya duara wakiendelea kusimuliana hadithi huku wakifurahia vinywaji vyao.

Jokofu lenye mlango mmoja limesimamishwa nje ya duka, lenye maandishi yanayomaanisha ndani zinatunzwa bidhaa zinazotokana na maziwa, ili ziweze kupata ubaridi kabla ya kuwauzia watumiaji.

Majokofu mawili yamesimamishwa ndani ya chumba, yenye rangi nzuri ya bluu na nyeupe huku maandishi yakielezea zinatunza ndani yake bidhaa zinazotokana na maziwa ili ziweze kupata ubaridi kabla ya kuuzwa.

Duka linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo zinazotokana na maziwa pamoja na vitafunwa, kama vile maandazi, huku muuzaji na mteja wakiwa wanafurahi siku yao.

Jokofu kubwa lenye mlango mmoja, limeeegeshwa na kusimamishwa ndani ya chumba lenye maandishi yanayoashiria ndani zinauzwa bidhaa zinazotokana na maziwa, na tayari zimewekwa kupata ubaridi wa kutosha kwa ajili ya watumiaji.

Muonekano wa nje wa kibanda kinachouza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa, tayari mteja amefika amesimama dirishani huku akisubiria kile ambacho amekiagiza kutoka kwa muuzaji.

Samani mbalimbali hasa zinazoongeza urembo nyumbani, zinauzwa dukani kama vile kapeti za manyoya laini kabisa, picha za ukutani zenye rangi na mvuto wa kutosha.

Sofa kwa ajili ya: majumbani, maofisini na mahotelini; zinauzwa, zimetengenezwa kwa ubora wa hali ya juu. Rangi zake nzuri zilizopoa zinayafanya yaweze kuvutia zaidi kwa kila mteja anayepita kuyatazama kabla hajanunua.

Samani za ndani zinauzwa dukani, ikiwemo meza, viti pamoja na kabati vyote vimesanifiwa na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, huku vikipakwa rangi isiyong'aa sana kuvifanya vivutie zaidi.

Vitanda vilivyochongwa kwa kutumia mbao vimesanifiwa vizuri kwa ustadi wa hali ya juu, vinasehemu ya kulala ya chini pamoja na ngazi za kutumia kupanda kwenda juu.

Viti vya majumbani pamoja na maofisini, vinauzwa aina ya Sofa, mteja amefika ameshika mto mmoja akiendelea kukagua kabla ya kuweza kununua.

Kitanda kikubwa, kilichotengenezwa kwa mbao nzuri, kimesanifiwa na kuchongwa katika ubora na ustadi wa hali ya juu kukipatia muonekano mzuri na unaovutia.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani, ikiwa ni pamoja na viti na meza zilichomwa kwa mbao safi zinazo vutia, huku masofa yaliyo tengenezwa kwa pamba safi inayo limwa Tanzania yakiwa na mwonekano mzuri inayovutia.

Samani za nyumbani na maofisini zinauzwa dukani, aina ya sofa zilizosanifiwa, kuchongwa na kutengenezwa vizuri kwa ngozi inayopatikana hapa Tanzania, tayari kwa wateja kununua na kuzipeleka maeneo mbalimbali.

Samani mbalimbali zinauzwa katika duka lenye ghorofa moja, zikiwemo Viti Makochi yaliyo tengenezwa kwa Ngozi, inayo patikana Tanzania pamoja na Pamba ambayo ni moja ya zao la biashara.

Meza kubwa ya miguu minne, imezingirwa na viti sita, vyote vimechongwa kwa ustadi wa hali ya juu, zikitumia mbao ambazo zinapatikana hapa Tanzania na tayari zimewekwa sokoni kwa ajili ya kila mteja anayehitaji.

Kiwanda kidogo kinachotengeneza samani mbalimbali za kutumia mbao, wafanyakazi wanaendelea na shughuli zao za kila siku. Huku wanafunzi nao wamesimama ili, kuendelea kujifunza.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani ikiwa meza kubwa iliyochongwa na kusanifiwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu, pamoja na sofa nzuri zenye rangi iliyopoa.

Samani mbalimbali za nyumbani zinauzwa, yakiwemo masofa mazuri yenye rangi iliyo; Poa pamoja na viti vilivyo chongwa kwa mbao nzuri nakupakwa rangi inayo vifanya ving'ae na kuvutia.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani sofa nzuri zilizotengenezwa kwa pamba inayolimwa hapa tanzania, meza pamoja na viti vilivyochongwa na kutengenezwa vizuri kwa kutumia mbao.

Samani za nyumbani aina ya sofa zinauzwa zikiwa zimechongwa na kusanifiwa vizuri, rangi yake iliyopoa inaongeza muonekano wake kwa kila mteja anayehitaji bidhaa hii.

Kitanda cha kisasa kilichotengenezwa kwa kutumia chuma, tayari kimesanifiwa na kupakwa rangi nzuri inayovutia, ili wateja wanunue kwa matumizi ya majumbani, na hata shule za sekondari wanapolala wasichana.

Viti vilivyosanifiwa vizuri na kuchongwa kwa ustadi na ubora wa hali ya juu kwa kutumia mbao, tayari zimewekwa dukani ili kuweza kutumiwa kwa matumizi ya nyumbani, maofisini na hata kwenye migahawa.

Samani mbalimbali zinauzwa dukani kwa ajili ya: majumbani, maofisini na hata hotelini; zikiwa ni pamoja na: sofa, viti na meza; zilizochongwa kutumia mbao na kupakwa rangi isiyong'aa sana.

Ndani ya hoteli sehemu ya mapokezi, muhudumu amesimama imara kwa kujiamini, huku likiwa limepambwa kwa samani mbalimbali zikiwemo zilizochongwa kwa mbao safi, pamoja na sofa za ngozi.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli, wahudumu wawili wamevalia mavazi yao ya kazi ya rangi bluu, huku wateja wakisimama mbele ya meza yao, wakiendelea kuwapatia maelezo ya kina kabla hawaja wapatia huduma wanayo ihitaji.

Ndani ya chumba cha kulala wageni hotelini, kimepambwa vizuri kwa samani mbalimbali ikiwemo kitanda kikubwa kimetandikwa mashuka masafi, tayari kwa mteja kujipumzisha.

Mazingira ya ndani ya hoteli; yamepambwa kwa rangi nzuri, ambazo hazing’ai sana. Kwenye ukuta yameandikwa “MAMBO” pamoja na huduma zingine tofauti tofauti zinazopatikana mahali hapa.

Sehemu ya mapokezi ndani ya hoteli, mteja mwanaume amefika ndani, huku wahudumu wawili waliovalia sare wakimsikiliza, na kumpatia maelekezo ya maswali yake yote.

Ndani ya hoteli ya kisasa sehemu ya mapokezi wamesimama wanaume watatu, wakiendelea na mazungumzo yao huku wakimsubiri muhudumu aweze kufika na kuweza kuwahudumia.

Duka ambalo limejaa bidhaa nyingi hasa za vyakula ikiwa ni pamoja na nafaka kama vile mtama, ulezi, mbegu za maboga ambazo hutumika kwa ajili ya kuchanganya kwenye lishe ya uji wa watoto.

Bidhaa mbalimbali za vyakula vya majumbani zinauzwa dukani. Tayari mteja amefika akiwa amevalia barakoa, akiisoma bidhaa kuikagua kabla hajailipia kwa mhudumu ambaye amesimama mbele yake akimtazama.

Zao la biashara aina ya nyanya zikiwa zimejaa sokoni, ambazo hutumika hasa kwa matumizi ya nyumbani, kama vile kupikia mboga ya mchuzi, kachumbari kwa ajili ya kula chakula cha pilau, na hata wale ambao huzisaga na kuzisindika.

Nafaka mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni, zikiwa ni pamoja na zile zinazotumika kusaga unga wa lishe kwa ajili ya watoto, na mchele, mahindi, mtama, ulezi na uwele.

Watu wengi wamejaa sokoni, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa, wajasiriamali wadogowadogo, ambao hununua bidhaa na kuzipeleka mitaani kutembeza, au kupanga kwenye vibanda vyao.

Bidhaa mbalimbali za kiasili hasa za kiafrika, zinauzwa sokoni. Ikiwa ni pamoja na vito vya samani kama vile: mikufu, hereni, pete za kwenye vidole; na vyote kwa ajili ya wateja wa rejareja.

Nafaka za aina tofautitofauti zinauzwa sokoni kama vile: mahindi, maharage, mchele, ulezi, na vyote vimewekwa kwenye viroba vikubwa tayari kuwapimia wateja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, wafanyabishara wanazitoa kwenye mifuko na kuzipanga vizuri ikiwa ni pamoja na viazi vitamu vinavyotumika zaidi kwenye biashara ya chipsi.

Bidhaa mbalimbali za vyakula zinauzwa sokoni zikiwemo: mboga za majani tofauti tofauti, nyanya chungu, vitunguu maji, karoti, matunda na vyote vinapatikana kwa gharama nafuu kwa kila mteja anayekuja.

Bidhaa mbalimbali za kiafrika, zinauzwa sokoni zikiwemo nyungo, vinu, vikapu ngo za asili kwa makabila mbalimbali, wauzaji wameketi huku wakiendelea kuwasubiria wateja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, zikiwemo: nyanya, ndizi mbivu, vitunguu maji, matikitimaji na wateja wanaendelea kununua huku muuzaji akiwa amesimama na mmojawapo akimkabidhi mboga za majani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile matikiti maji, vitunguu, ndizi wafanya biashara wamevipanga juu ya mifuko waliyoitandika ardhini, huku wakiendelea kuwasubiri wanunuzi.

Bidhaa mbalimbali za matunda zinauzwa sokoni, kama vile: machungwa, maepo, ndizi mbivu, matikitimaji. Muuzaji anaendelea kupanga na katika tabasamu kubwa akiwasubiria wateja wake.

Bidhaa mbalimbali za nyumbani zinauzwa dukani kama vile kapeti za chini, mapazia yenye rangi ukubwa na dizaini mbalimbali, yanayovutia kwa kila mteja anayeingia mahali hapa.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa sokoni, zikiwemo: nyanya, vitunguu maji, vitunguu swaumu, makokomanga, matikiti maji, ndizi mbivu, wauzaji wameketi wakisubiri wanunuzi waweze kuja na kuendelea na biashara zao.

Bidhaa mbali mbali za chakula zinauzwa sokoni, zikiwemo machungwa, ndizi mbichi, maembe, mananasi, matikiti maji. Huku wateja wakiendelea kuchambua, kuchagua kabla hawajatoa pesa na kununua.

Watu wengi wamejaa ndani ya soko linalouza bidhaa mbalimbali, huku wakiwa wamesongamana katika harakati ya kwenda kuzitafuta, kuzikagua kabla ya kuzilipia na kuanza safari ya kurudi majumbani.

Wafanyakazi na wasafirishaji wanotumia usafiri wa bodaboda, wameziegesha pembezoni mwa barabara iliyotengenezwa kwa kiwango cha lami, huku wakijipatia huduma za simu kama vile kutoa na kupokea pesa.

Nyumba aina ya ghorofa; tatu zimesimama pembezoni mwa mji, mbili zikiwa kuukuu na moja ni mpya; tayari kusubiria wateja wanaotaka kupangisha au kununua kabisa kwa mahitaji ya: maofisi, migahawa na hata shughuli za nyumbani.

Barabara iliyojengwa kwa kiwango cha lami, pembezoni imejengwa nyumbani kubwa yenye ghorofa moja, ambao ipo sokoni kwa ajili ya wanunuzi, na wale wanaohitaji kukupangisha kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, maofisi na hata migahawa.

Kwenye duka lililopo ndani ya jengo kubwa la kibiashara yanauzwa mashati ya kiume yenye rangi, muonekano, na ukubwa tofautitofauti huku yakiwa na punguzo la hadi asilimia hamsini na tano.

Duka linazouza nguo mbalimbali za kiume kama vile masharti, makoti ya suti, suruhali vipo vimepangwa vizuri kuwasubiria wateja wanaokuja kuchagua na kununua.

Viatu vya watoto wa kike vinauzwa dukani pamoja na magauni mazuri yenye rangi na ukubwa tofautitofauti, vyote vimepangiliwa vizuri kusubiria wateja wanaokuja kuchagua na baadaye kununua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kubwa la kisasa, zimepangiliwa kwenye mistari mizuri iliyonyooka, hufanya muonekano wa mahali hapa kuwa mzuri na uliopangiliwa kwa wateja wanaokuja kuzikagua kabla ya kununua.

Biadhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na soda tofautitofauti, zikiwa zimefungashwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa. Zimewekwa kwenye mashelfu yaliyonyooka vizuri zikisubiri wateja kuja kuzikagua na kuzinunua.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zikiwemo soda pamoja na juisi za boksi, vyote vimepangiliwa vizuri kusubiria wateja wanaokuja kununua, kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani, na hata kwenye migahawa.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, wateja ni wengi wakiendelea kuzunguka kuchagua na kuzichunguza kabla ya kwenda kuzilipia na kuanza safari zao za kurejea majumbani.

Vyombo mbalimbali vya plastiki kwaajili ya nyumbani, vinauzwa kwenye duka kubwa la kisasa, muuzaji na mnunuzi wamesimama wakiendelea kuchagua na kupeana maelekezo kabla hajanunua.

Bidhaa mbalimbali za majumbani zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, wateja wakizunguka wengine wakichagua ili kuweza kuzipata zile ambazo wanazihitaji kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani yaduka kubwa la kisasa, mteja amechagua moja wapo akikagua na kusoma maelekezo kwa umakini ilikuelewa matumizi yake sahihi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, ikiwa ni pamoja na soda na juisi za maboksi, zote zimefungashwa kwenye vifungashio vizuri, na vinavyovutia kila mteja anayakuja.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa kwenye duka kubwa na la kisasa. Mteja ameshika moja wapo akikagua na kusoma maelekezo yake ili aweze kujua namna ya kutumia apate matokeo yaliyosahihi.

Nafaka za aina mbalimbali zinauzwa sokoni kama vile: ulezi, mtama, mahindi, uele. Vifaa vya kupimia vipo tayari juu kusubiri wateja wanaotoka majumbani, mahotelini na hata viwandani kwa ajili ya kuwapimia.

Moja ya sehemu ya ndani ya duka kubwa la kisasa vimepangwa vinywaji baridi kwenye vifungashio tofautitofauti, huku maandishi yakielezea jina lake pamoja na mwisho wa matumizi yake.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, zimepangiliwa na kuzipa muonekano mzuri na bado wateja hawajafika ili kuweza kununua zile wanazozihitaji kwa mahitaji yao ya kila siku.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kubwa na la kisasa kama vile nguo za watoto wachanga, zinazowasaidia kupata joto la kutosha na kuwakinga na magonjwa mbalimbali kama vile ya kifua yanayotokana na baridi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kubwa la kisasa, zimefungashwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na maandishi yanayoelekeza namna ya kutumia na siku ambayo zitaisha muda wake wa matumizi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa la kisasa, mteja akibeba kikapu mikononi mwake anaendelea kukagua na kuchagua ili baadae asipeleke kuzilipia na kwenda nazo nyumbani.

Bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya majumbani, zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, zikiwa zimepangiliwa vizuri na kuwekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, huku maandishi yakiwa na maelekezo ya kina kwa ajili ya matumizi.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka kubwa na la kisasa, huku wateja wakiendelea kutembea na kuchagua kabla hawajanunua na kuanza safari ya kuelekea majumbani mwao.